Soko ambao linao wateja wengi. Wachuuzi wanauza maembe, parachichi, ndizi, viazi. Ndizi imeshikiliwa na kamba. Tunapata ndizi ya rangi ya manjano ambayo imeiva na ndizi mbichi.